Chumba hiki kimejaa nguo. Rafu zimejaa shati zilizofungwa. Taa zinamulika. Makoti yamenyanyuliwa . Kuna vigae kwenye sakafu. Ukuta ni nyeupe . Kila kitu imepangwa vizuri .

Soko lenye matunda mengi. Kuna machungwa, maembe, ndizi yaliopangwa kwa wingi. Mtu ameketi chini akijishika tama akiwa amevalia shati nyeusi, saa mkononi na kofia kichwani. Kuna kikapu cha buluu cha kuekea matunda.